Ukurasa wa kitabu cha kiswahili unafundisha matumizi ya maneno hiki na hivi. Kuna picha nne tofauti zinazoonyesha mwanamme aliyeshika kitabu kitabu kimoja na vitabu vingi na mvulana aliyeshika kiatu kimoja na viatu vingi. Kila picha ina sentensi zinazoeleza matumizi ya maneno hayo katika umoja na wingi. Ukurasa una nembo ya KICD na umeandikwa nambari mia moja na sabini.

kitabu cha nyota ya kiswahili cha gradi ya pili kiko mezani kifuniko cha kitabu kinaonyesha watu wawili wakiwa wamepanda farasi, ina nembo mbili kwenye kona za chini jkf na kicd, kamba ya kitabu kuna daftari lililo wazi na maandishi ndani.

Ratiba ya shule iliyoandikwa kwa mkono ikionyesha vipindi vya masomo ya shule ya Thika Road Christian Junior. Jedwali hili lina safu wima za siku za wiki kuanzia jumatatu hadi ijumaa na safu mlalo za nyakati za masomo. Sehemu mbalimbali zimejazwa kwa herefi kama vile, B, R na E na pia maneno kamili kama chapel na lunch . Katiba hii imeandikwa ukutani.

Jengo la ghorofa moja ambalo linaonekana kama shule lina paa na bati ya rangi ya kahawia. Kwenye kuta la jengo hilo kuna michoro za rangi ya wanyama wa porini kama twiga, tembo na kifaru kuna mlango mwekundu upande wa kushoto na bustani yenyewe si safi mbele yake. Juu yake kuna mti mkubwa wenye maua ya manjano unaotoa kivuli.

Jengo la ghorofa mbili lenye paa jekundu kimeketi kwenye lawn ya kijani kibichi. Kuta za jengo lina rangi ya kahawia isiyokolea, na madirisha mengi yana fremu za kijani kibichi. Milango ya mbao inaonekana chini kwenye jengo hilo. Kiti kimoja cheupe kiko kwenye ukumbi wa ghorofa ya kwanza. Anga ni ya bluu yenye mawingu.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakiwa kwenye magongo, wanacheza mchezo wao kwenye uwanja wenye nyasi. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya manjano, na anajaribu kuupiga mpira. Huku mchezaji mwingine aliyevalia jezi ya machungwa, akimwangalia kwa makini. Wachezaji wote wanategemea magongo yao kusimama.

Ubao mrefu kwenye ukuta wa nje wa shule unaonyesha kanuni muhimu. Kichwa chake In our school kipo juu ya ukanda wa kijani kibichi. Chini yake sheria na tabia njema zimeorodheshwa kwa rangi tofauti tofauti zenye asili ya kuvutia, zikiwemo kauli kama We obey the rules, we respect each other na we are family .Ubao huu umefungwa na fremu nyembamba nyeupe ukiashiria umuhimu wa ujumbe wake.

Jumba la shule lina rangi nyekundu iliyokoza na bango nyeupe limebandikwa mlangoni. Bango lina maandishi meusi yanayosomeka Tr . Agnes Welcome . Juu ya bango hilo kuna kibandiko kidogo kinachosema Grade 1C .